Wataalamu wa matibabu, madaktari au wauguzi wakiwa katika chumba cha upasuaji. Kuna watu kadhaa wakiwa wamevalia mavazi ya upasuaji na kijani kibichi na kofia. Wamejikusanya karibu na meza za upasuaji ambapo mgonjwa anaonekana kuwa amelala.

Chumba cha hospitali chenye mgonjwa kitandani . VIfaa mbalimbali vya matibabu na mfanyakazi wa afya aliyevaa vazi la kinga anatoa huduma kwa mgonjwa. Mazingira yanaashiria ni eneo la huduma ya afya , na chumba cha wagonjwa mahututi.

Mfanyakazi wa afya au daktari amevaa barakoa akimchoma sindano mtu mwingine begani. Mtu anayechomwa sindano anaonekana ameketi na amevaa nguo zenye rangi. Eneo hilo linaonekana kuwa kliniki au kituo cha afya.

Kitabu au kijitabu kinachoelezea kuhusu kuzuia na kudhibiti malaria. Kichwa cha kitabu kinaonekana vizuri, likiwa na maneno. Jadala la kitabu Lina picha ya watoto wawili wamelala chini ya chandarua cha kuzuia mbu. Ikionyesha umuhimu wa kujikinga na mbu .

Wahudumu wa afya watatu wakiwa wanasukuma au kubeba mgonjwa aliyelala kwenye kitanda cha magurudumu cha hospitali. Wote wamevaa sare za hospitali kuashiria kuwa wako katika mazingira ya matibabu labda hospitalini au kliniki.

Kliniki ya rununu au kitengo cha huduma cha afya kimeegeshwa kwenye eneo la wazi lenye nyasi. Kuna hema nyeupe inayosimama karibu na gari hilo na zulia jekundu limetandikwa mbele yake. Kuna bendera ya Kenya inaonekana upande wa kulia na inaashiria huduma za afya zinazotolewa kwa jamii.

Magari mawili ya abiria labda magari ya abiria ya umma matatu au vani gari la mbele ni jeupe na la pili ni kijani na nyeupe ikiwa na nambari za usajili . Magari haya yameegeshwa karibu na mto mitinau mimea mingine.

Shughuli za afya ya jamii na uhamasishaji kuonyesha kundi la watu, baadhi yao wakiwa wamevalia barakoa, wakishirikiana katika eneo la wazi. Mmoja anaonekana akitoa huduma au ukaguzi wa afya kwa mwingine, kuonyesha mikutano au kambi za afya zinazolenga kuboresha ustawi wa jamii.

Kundi la watu, labda wakaazi wa jamii au wanafunzi, wamekusanyika ndani ya chumba. Watu hao wamekaa kwenye viti vya plastiki vya bluu na wanaketi kwenye meza ndefu. Baadhi yao wanaonekana wakizingatia mada fulani, labda mkutano, semina, au darasa. Chumba kina madirisha yenye mapazia meupe.

Kundi la watu wamesimama mbele ya gari dogo lililo na alama ya msalaba mwekundu. Gari linaonekana kuwa kliniki ya simu. Watu hawa wako katika eneo la nje labda kijijini na kuna miti na nyasi nyuma yao.

Wanawake wawili wamesimama mbele ya gari dogo linaloonekana kuwa kliniki inayotembea. Wanawake hawa wawili wanaweza kuwa wafanyakazi au wanufaika wa kliniki hiyo. Ni huduma za afya zinazoletwa kwa jamii kupitia kliniki ya rununu.

Gari la kubebea huduma za matibabu gari linaonekana kama basi ndogo au Lori lililo badilishwa lililopakwa rangi nyeupe na kijani ,Lina madirisha na milango na Lina picha za watu wazima na watoto pamoja na ishara zinazohusiana na huduma za afya au shirikaa la kimataifa.

Gari yenye muundo kama wa nyumba liko katika kuhudumia watu. Madaktari wanahudumia mzee, na hili gari lina miguu kadhaa lina pia jinsi ya kupanda kufikia huko juu. Ni kliniki ambayo ina...

Vifaa mbalimbali vya meno vilivyopangwa kwa uangalifu kwenye sehemu ya buluu vikiwemo koleo, vikuza na vifaa vingine vya ukaguzi. Linaashiria zana muhimu zinazotumiwa na wataalamu wa meno katika kutoa huduma za afya ya meno na matibabu.

Sehemu ya chini ya uso wa mtu inalenga kinywa kilicho wazi kidogo. Meno ya juu yanaonekana wazi na kuna nafasi au pengo ndogo kati ya meno mawili ya mbelw ya juu. Midomo pia inaonekana wazi.

Daktari wa meno amevalia glovu za blue , akishika kifaa cha chuma chenye ncha ndogo na kioo kidogo, ambacho hutumika kwa ukaguzi wa meno, na kuonyesha mazingira ya kitaalamu ya afya meno.

Afya ya meno kupitia picha kuu ya mtu akitumia kijiti cha rangi ya manjano kwenye meno yake akionyesha tabasamu na umakini kwenye kinywa . Kuashiria umuhimu na usafi na utunzaji wa meno kwa afya bora ya kinywa.

Mkono wa mtu uliovalia glovu ya bluu ukiwa umeshika vifaa viwili vya meno au upasuaji vinavyong'aa dhidi ya mandhari nyuma isiyofahamika yenye rangi nyepesi. Vifaa hivyo vinaonekana kuwa safi na vyenye ncha kali.

Safu ya vifaa vinne vya meno au vya upasuaji, vyote vikiwa vya chuma vinavyong'aa, vilivyowekwa kwenye mandharinyuma ya bluu iliyo wazi. Vifaa hivi vina ncha mbalimbali na vimetengenezwa kwa usahihi, vikiashiria matumizi yao katika matibabu ya meno au upasauaji.

Kundi la watu, baadhi yao wakiwa wamevalia boot za mpira na nguo za kazi, wanafanya kazi katika eneo lenye matope na udongo mwekundu. Inaonekana kama wanasafisha, wanabeba au wanarekebisha kitu fulani baada ya mvua na mafuriko.

Bakuli tisa zenye aina tofauti ya maharagwe, njegere au nafaka zingine kavu. Kila bakuli imejaa kabisa na kuonyesha rangi na maumbo tofauti ya mbegu hizo. Rangi zinazoonekana ni pamoja na nyeusi, kijani kibichi, kahawia na njano. Bakuli zimepangwa vizuri na kuunda mpangilio unaovutia unaoonyesha.

Sehemu ya ndani ya maabara au jiko, yenye meza ndefu iliyojaa vifa mbalimbali. Kwenye meza kuna mashine, labda ya kupima au kurekodi, na karatasi au hati zingine zilizopangwa vizuri. Chini ya meza kuna makabati meupe yenye milango yakionyesha nafasi ya kuhifadhia vitu.

Wauguzi au wafanyakazi wa afya wakimuhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kitanda cha hospitali. Mgonjwa anaonekana amefunikwa na blanketi la kijani kibichi. Kuna vifaa vya matibabu vilivyokuwa vimeshikiliwa juu ya mgonjwa. Wa pili, upande wa kulia wa picha anaonekana akiwa amevaa glovu na anashika vifaa vya matibabu.

Watu wawili na vifaa vya kielektroniki. Mtu mmoja amesimama karibu na kompyuta kubwa yenye skrini inayoonyesha grafu au data tata. Kompyuta hiyo iko na nyaya nyingi zilizounganishwa. Mtu mwingine amekaa na kusimama karibu na kompyuta hiyo pia.

Chumba kinachoonekana kuwa cha hospitali au kliniki. Kuna kitanda cha mgonjwa, mashine ya matibabu au kifaa cha matibabu kikiwa na mrija na kompyuta mpakato. Mandhari ya nyuma ni chumba chenye vitu vingine vinavyohusiana na matibabu.

Mtu ameketi mbele ya kompyuta akiangalia nyaraka au vitabu vilivyowekwa juu ya meza kuna faili mbili kubwa za manjano na zingine za bluu, inaonekena kama ofisi au eneo la kazi na kuna mtu mwingine nyuma yake. Shughuli inaonekena kuhusiana na kazi za ofisi au masomo.

Vitu vitano au sita vya kubeba faili ama folda vikiwa vimepangwa kwenye rafu ya mbao. Vina rangi mbalimbali ikiwemo bluu nyeupe na zambarau, na ziko na maandishi machache. Inaashiria vifaa vya ofisi au vya kupanga. Katika mazingira ya kazi au ya kusoma.

Kifaa cha kisasa cha matibabu labda kinachotumika kwa uchunguzi wa macho au kifaa kingine cha uchunguzi wa kimatibabu . Kifaa hiki kina rangi nyeupe na sehemu za metali na kina lensi au sehemu ya kutazamia katikati.

Kichwa cha mwanaume Chenye nywele lilichofungwa kwa mtindo wa punzi au rasta na uso ulilionyesha ishara ya mfadhaiko au wasiwasi huku kukiwa na alama ya kuuliza na na saanza za zamani zikielekea juu ya kichwa chake. Rangi ya kiasili ni ya kijani kibichi na zambarau.

Mwanamume mwenye asili ya kiafrika akionekana akiwa amefikiria au akiwa na wasiwasi akiinama na kushika paji la uso wake. Amevalia shati la buluu. Picha pia ina bango lenye nembo na namba nane na tarehe kumi na nane mwezi wa oktoba pamoja na kauli mbili. Inaashiria ujumbe kuhusu afya ya akili au mazungumzo muhimu.

Mkono wa mtu aliyevalia glavu za bluu ukiwa umeshika sindano tayari kwa kudunga mtu mwingine ambaye mkono wake wa juu unaonekana. Ngozi ya mtu anayedungwa sindano inaonekana kuwa na rangi ya kahawia. Inaonekana kama hali ya matibabu au chanjo. Ambapo sindano inakaribia kuingizwa kwenye mkono.

Mkono wa mtu uliovunjika au kujeruhiwa, ukiwa umefungwa bendeji au plasta nyeupe. Mkono huo umejinyoosha kidogo mbele, na mtu huyo anaonekana kuwa amevaa shati la kijani kibichi, na koti la kahawia.

Kifaa kigumu cha mazoezi ya uzito chenye chuma cha kunyanyulia na benchi, kikisisitiza matumizi ya vifaa ya kisasa katika kusaidia mazoezi na viungo na matibabu ya ya majeraha ya kimichezo.

Kichwa cha mwana michezo mwenye misuli mikubwa akionyesha uvimbe mkubwa au jeraha lililoonekana kwenye paji la uso, jambo linaloashiria hitaji la matibabu au tathmini ya kimatibabu inayohusiana na majeraha ya michezo. Jambo la kawaida katika uwanja wa tiba ya michezo.

Mwanamichezo ameshika kifundo chake cha mguu huku akiwa amevalia kiatu cha rangi ya dhahabu au kahawia kuashiria majeraha ya michezo, maumivu ya kifundo cha mguu au kurejesha afya baada ya mazoezi.

Mwanamume mmoja anamsaidia mwanaume mwingine ambaye amelala chini labda akifanyiwa mazoezi ya kunyoosha misuli au matibabu ya kimwili. Wote wawili wako ndani ya ukumbi na kuna koni ya blue karibu nao na inaonekana kama shughuli inayo husiana na michezo au tiba ya kimwili.

Mimea ya kijani kibichi na majani yenye rangi ya sambarau au kahawia imepandwa katika shamba ama bustani na hii mimea iko na afya na kukua kuonyesha inatumika kwa mambo mazuri kama afya kwa kuwa mimea yenyewe ina afya.

Mimea ya kijani kibichi inakua shambani katika hali ya hewa ya juu. Majani ni ya afya na baadhi ya mashina yanaonekana na kwa mbali, kuna miti mikubwa na anga la buluu linaloashiria kilimo ukuaji wa mimea ya afya inayoweza kutumika kama madawa.

Matawi yenye majani mabichi ya mmea, ambayo hutumiwa mara nyingi kama viambato muhimu katika matayarisho ya dawa za jadi, uhusiano wa karibu kati ya mimea na utabibu wa asili.